Daktari anasaidia mtu mgonjwa mwenye anaumwa na meno yake. Watu wengine wako kwa laini wakisubiri mwingine wana, daktari amevaa mask na masaa.

Hapa inakaa pahali pa chafu iko na vitu vingi inakaa kama ya mganga, simu ya mkono iko. Naona kitu inakaa kama dania, unaoana kuna vitu mingi.

Daktari anadunga sindano amechukua syringe na dawa ako na kioo, ako na maski ako na ile koti la hospitali la kufunga ile white watu wanasimama simama kule.

Daktari anamsaidia mama mkubwa kwa kuangalia maskio yake, wote wanawasaidia vizuri na yeye pia amekaa hapo taratibu akiwa na anaskia hanun sana.

dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mume au mke hawa la mwandiko yalioandikwa hapo

Pedi za usafi inamuhimu sana kwa wasichana inatusaidiaga sana kwa vitu mingi na wasichana na wamama wakizaa. Wamama wakizaa wanatumia ile kubwa kubwa na wasichana nae wanatumiaga hizi.

Vibuyu mingi, matonge, vitu mingi ziko hapo ,kamba, vibuyu zimefungwa fungwa na kamba iko na ile nguo za re nyekundu na nyeupe. Miti mingi.

Daktari na ugonjwa wamekaa huko wakiongea. Daktari ako na kalamu ako na kitabu anaandika vitu. Dawa za kuosha mkono ziko kila mtu naye amevaa maski ya kuzuisha ugonjwa.

wamama wamekaa hapa wakizungumza na wakipiga nini wakiongea. Wamevaa vitu ile shati na rinda.

Hii mkutano kuna wazee, wamama wamekaa, kuna msichana anao shauri wengine wakisikiliza kwa makini, wengine hapa wanaandika vitu ambapo huyu msichana anasema.

Mzee huyu ni mgonjwa, anatibiwa na daktari wake, amevaa mask wote wawili sasa wamevaa mask , na anachukua dawa zake pole pole.